Hapa ni hospitali, chumba cha upasuaji au matibabu kwajili ya maumivu ya meno na maswala yahusuyo meno, madaktari wawili wanaonekana wakimtibu mgonjwa ndani ya chumba hichi.

Mtabibu au Daktari wa meno anaonekana akiwa anatoa elimu ya meno juu ya kitu fulani, ambapo amesimama mbele ya darasa huku watu wengine wakiwa wanamsikiliza, nyuma amemtumia mwanafunzi ili kuweza kutoa elimu hiyo inaonekana sehemu waliopo ni shule ya msingi kwani ubao na mwanafunzi huyu vinaashiria.

Hapa ni hospitali katika chumba au wodi maalumu, kwa ajili ya wagonjwa wenye matatizo ya meno ,mtaalum au daktari anayejulikana kama dental service, akiendelea kumpa huduma au kumtibu mgonjwa juu ya matatizo ya meno

Hawa ni wauguzi wawili au madaktari wanaoonekana wakitoa huduma kwa mgonjwa anayeonekana akiwa na matatizo ya meno katika chumba maalumu, ambapo hutumia vifaa maalumu katika kumtibu au kutatua tatizo lake.

Hapa ni hospitali ambapo madaktari wawili wanaonekana na mgonjwa mmoja wakiwa katika chumba maalumu, huku wakipatia matibabu ya meno.

Hapa ni hospitali au sehemu ambapo huduma za matibabu ya kimeno zikiwa zinatolewa , ambapo daktari au muuguzi anaonekana akimtibu mgonjwa juu ya ugonjwa fulani unaohusiana na meno.

Huyu ni mtabibu au daktari wa meno ambaye anaonekana akiwa ofisini au darasani akiendelea na shughuli za kitabibu, huku akiwa na moja ya mfano wa meno ikiwa katika shughuli zake za mafunzo au za kuelimisha.

Sayansi ya haidroponi hii ni tekinologia inayo husisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji. vinavyo pitishwa katika bomba maarumu aina ya ''pvc''.

Hili ni eneo la wazi ambapo mabaki ya takataka na mazao kama majani na mabaki mengine yakiwa yanachomwa moto kama njia mojawapo yakusafisha mazingira.

Hapa ni sehemu ya barabara au njiani, ambapo maji mengi yanaonekana yakiwa yamefurika baada ya mvua kubwa. Watu wengi na magari wanaonekana wakiwa kwa pamoja wanataka kupita katika njia hii.

Wafanyakazi au wasafisha mazingira wanaonekana wakiwa wanashusha chupa za plastika katika gari. Hii ni njia moja wapo ya kusafisha mazingira hasa kwa kipindi hiki cha kiteknolojia uchafu mwingi wa plastiki ambao umekuwa hauozi.

Hii ni mashine ya kisasa ijulikanayo kama trekta ambapo wakulima hutumia mashine hii katika kulima hivyo kurahisisha shughuli za ulimaji na kuchanganya udongo ili uweze kuleta rutuba. Hapa mkulima anaonekana akifanya shughuli hiyo shambani, huku shughuli za kuandaa shamba zikiwa zinaonekana zikiendelea.

Hiki ni kituo cha afya au sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya wagonjwa au kupima damu au aina yoyote ya magonjwa, ambapo kifaa maalumu cha kieletroniki kikionekana kikitumiwa na wahudumu au wauguzi katika sehemu hiyo.

Hapa ni hospitali au sehemu iliyotengwa kwa ajili ya huduma za kiafya. Wataalamu au wauguzi wakiwa pamoja na watu waliofika, ikiwa ni wagonjwa au watu wanaoangalia afya zao; mashine zinatumika kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Hii ni sehemu ya hospitali ambapo eneo la kuhifadhia mitungi kwa ajili ya upumuaji, ikiwa inaonekana wagonjwa ambao wanashindwa kupumua wenyewe huwekewa visaidizi hivi waweze kuendelea na maisha.

Hapa ni hospitali ambapo mgonjwa aliyekuwa taabani akiwa ameletwa na gari aina ya ambulance kabla ya kuingizwa ndani kwa matibabu huku ikionekana amepokelewa.

Huyu ni mtaalamu wa afya au muuguzi au kwajina jingine ni daktari, akiwa katika ofisi yake huku akitumia PC au kompyuta mpakato, huku nyuma yake kukiwa na kabati la vitabu kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wawili wa kiume na wa kike wanaonekana wanasoma na kurekodi data katika kompyuta na kuhifadhi katika karatasi. Wanafunzi hawa wa afya wanaonekana wakiwa wamevaa mavazi ya bluu bahari na bluu iliyokolea , huku mmoja akiwa na kipimo cha afya.

Huyu ni muuguzi au kwa jina lingine huitwa madaktari, ambaye anaonekana akiwa katika chumba maalumu na mgonjwa huku akitumia mashine katika kuangalia au kupimwa afya ya mgonjwa huyo, anaonekana akifurahia kazi yake kutokana na tabasamu analolitoa.

Hapa ni hospitali au sehemu watoazo huduma za afya kwani mtabibu au daktari anaonekana, akiwa anampa huduma ya kutibu meno mgonjwa aliyevaa jalabibu.

Hii ni hospitali au sehemu ya matibabu ambapo muuguzi wa kiume ambaye anaonekana kuwa ni dokta au nesi, akionekana kumkagua mtoto ambaye ni mgonjwa katika wodi ya watoto.

Mtoa madawa jinsia ya kike akiwa amevalia kitambaa cheusi kichwani na jaketi leupe anaonekana akiwa ameshika karatasi na madawa akisoma na kufatilia juu ya maelekezo yaliyomo katika dawa na karatasi hiyo.

Wauguzi wawili wakiwa hospitali au sehemu itolewapo huduma za kiafya ambaye mmoja anaonekana kama daktari na mwingine anaonekana kama nesi wakiwa pamoja huku wakifurahia jambo fulani.

Hapa ni hospitali au sehemu maalumu kwa ajili ya matibabu, ambapo anaonekana daktari au muuguzi akiwa anaangalia afya ya mgonjwa, ambae amekaa katika kiti huku daktari huyu akimpima.

Wauguzi ni sehemu muhimu sana katika jamii yetu, asa ukizingatia jamii ya watu wenye afya njema na safi. Muuguzi anaonekana akiwa katika chumba cha madawa huku akikagua boksi fulani na kusoma maelekezo yake.

Huyu ni muuguzi au mtoaji afya ambaye anaonekana amevalia koti leupe huku akionekana akitoa dawa kwa wagonjwa au watu ambao wamekuja katika eneo au hospitali ambapo wanakuja kupokea dawa hizo.

Hapa ni hospitali katika chumba maalumu cha upasuaji, ambapo wauguzi wanaonekana wakichukua uangalifu dhidi ya mgonjwa; huku kukiwa na mashine maalumu pamoja na mashine nyingine.

Hapa ni hospitali au sehemu watoazo huduma za kiafya, kwani muuguzi au daktari anaonekana akimpa huduma mtoto mdogo akiwa kitandani katika chumba maalumu, muuguzi huyu akiwa amevaa barakoa na kipimo cha upimiaji.

Hapa ni wodini au hospitalini ambapo huduma ya kwanza kwa mama mjamzito anayejifungua mtoto mchanga kutolewa, mama mwingine akimpatia mashuka kwa ajili ya kujifunikia wodini hapo.

Hapa ni hospitali ambapo baba na mama kwa pamoja wanaonekana wakiwa wameshika mtoto mdogo. Mtoto huyu mdogo anaonekana akiwa bado ni mchanga, akiwa katika hatua zake za awali baada ya mama kujifungua.

Huyu ni daktari au nesi aliyepo katika chumba cha watoto wadogo, akihudumia na kukagua watoto waliopo katika viotu, hii ni sehemu ya hospitali au kituo cha afya.

Hili ni kabati la chuma, ambapo dawa na vifaa tiba hufadhiwa katika kabati hili. Mazingira yake yanaonekana kuwa ni hospitali au sehemu wauziapo dawa kama ijulikanavyo kama 'pharmacy'.

Mtu wa huduma za kiafya akiwa amevalia fulana ya bluu, akiwa ameshika chupa ya dawa yenye kimiminika huku akitumia sindano. Akitoa kimiminika hicho katika chupa. Hii inaashiria iwe ikawa ni chanjo kwa sababu kuna mtoto mdogo na mama akiwa na mtoto huyo. Karibu akiwa na kifaa kinachoonekana kama sanduku la kuhifadhia dawa au chanjo hiyo.

Hii ni hospitali au sehemu ya wazi, ikiwa imetengwa kwa ajili ya kutolea huduma za kiafya, kwa ajili ya watoto, ikiwa ni pamoja na chanjo, na kinga juu ya maradhi na magonjwa mengine.

Katika kuhakikisha kuwa jamii ni salama swala la afya njema pamoja na mazingira safi ni la muhimu. Daktari anaonekana akitoa chanjo kwa mgonjwa katika mazingira ya kijijini ambapo boksi baridi linaonekana likiwa pembeni yake.

Hapa ni hospitali ama sehemu maalumu ambapo chanjo hutolewa, kwani daktari akionekana kumchoma mtoto mdogo sindano, huku mama yake akiwa amembeba. Watu wengine wakiwa wamezunguka huku wengine wakiwawameshika kamera.

Hapa ni hospitali au sehemu watoleaopo huduma za kiafya, Ambapo inaonekana watoto na wauguzi na wazazi wao wakiwa katika eneo hili huku watoto wakiendelea kupewa chanjo.

Hapa ni sokoni au sehemu ya wazi, ambapo dawa za asili zimewekwa kwa ajili ya kuuzwa, kwani mandhari ya sehemu hii inaonyesha watu ni wengi nyuma yake, hivyo dawa za hospitalini ni ngumu kukuta zimewekwa katika mazingira haya.

Papai ni mojawapo ya matunda au mazao ya biashara, ambapo wakulima wa zao hili huuza ili kupata kipato au kutumia kwa ajili ya matumizi vilevile, mbegu zake hutumiwa kama dawa za asili katika kutibu magonjwa mbalimbali.

Hizi ni dawa za asili ambazo zinaonekana zimehifadhiwa katika chupa nzuri na kufungwa zikiwa katika vifungashio vyake kwa ajili ya kuuza, dawa hizi inawezekana kuwa ni asali na dawa nyengine kwani rangi yake ni ya kahawia.

Dawa za asili ni muhimu sana katika jamii yetu kwani hutibu magonjwa na kutambulisha sisi asili yetu, hapa kuna limao na kitunguu vinaonekana vikiwa vimebeba mchanganyiko pamoja na kuhifadhiwa katika glasi hiyo.